Duka la nguo la Vivo lililoko ndani ya jengo la kisasa. Duka limejaa nguo zenye rangi na mitindo mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Nembo ya Vivo inaonekana wazi juu ya mlango wa kuingia na ndani ya duka. Kuna skrini za televisheni zinazoonyesha matangazo au picha za mitindo ndani na nje ya duka.

Kundi la magari mapya au yalitumika yakiwa yamepangwa safu katika eneo la wazi la maegesho pengien kwenye uwanja wa kuuza magari. Watu watatu wanaonekana wakiongea katikati ya magari hayo, mmoja wao akionekana kama muuzaji akionyesha au kueleza hao watu wengine kuhusu magari. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Gari nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Namba za usajili za Kenya KDR 963V zinaonekana wazi mbele. Mlango wa kuteleza wa abiria umefunguliwa ukiashiria huenda abiria walishuka au wanakaribia kupanda. Mbele ya gari kuna taa zinazong'aa na grille zenye nembo ya Toyota. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye ishara ya M-Pesa, huduma maarufu ya kifedha nchini Kenya.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na siti ya mbele ya abiria. Kiti cha nyumba kimetengenezwa kwa ngzi nyeusi na usukani unaoonekana wazi, kuna paa la kioo juu na gari linaonekana kua safi na la kisasa. Mkeka wa kahawia umeonekana kwenye sakafu ya upande wa dereva.

Chumba kikubwa cha maonyesho cha magari, kikiwa na magari mengi mapya ya aina na rangi tofauti yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Kuna watu kadhaa wakiangalia magari na wengine wakizungumza na wafanyikazi wa mauzo. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na ofisi au maeneo mengine ya biashara na majengo yana madirisha makubwa yanayoruhusu mwangaza wa kutosha.

Naona safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa katika eneo la maegesho. Magari haya yana rangi na miundo tofauti, yakiwemo meupe, beiji na meusi. Nyuma ya magari, kuna majengo marefu na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Wanandoa wakishauriana na muuzaji wa magari ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Muuzaji aliyevaa suti anaonekana akionyesha kitu kwenye komputa kibao huku wanandoa hao wakionekana kuwa na furaha na kuvutiwa na maelezo anayoyatoa. Kuna magari mengi ya rangi tofauti yaliyoegeza nyuma yao yakiashiria kuwa wako kwenye duka la kuuza magari.

Soko la sanaa na bidhaa za kienyeji. Kuna vichochoro vyembamba vilivyojazwa bidhaa kama vile mifuko, nguo na michoro ya sanaa zilizopambwa na mandhari ya kiafrika. Watu kadhaa wameonekana wakitembea au kusimama wakitazama bidhaa ikionyesha shughuli za biashara.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya Kiafrika na bidhaa za sanaa za jadi zilizotengenezwa kwa mbao. Vinyago hivi vina maumbo vya ukubwa tofauti vikiwa vimepangwa kwenye kuta au rafu. Baadhi ya vitu vingine vya sanaa kama vile sanamu na mapambo pia vinaonekana. Eneo hili linaashiria duka la sanaa au soko la bidhaa za vienyeji.

Hii ni runda la viatu vya aina mbalimbali, vingi vikiwa vya michezo vikiuzwa. Viatu hivyo vimewekwa katika safu na kuna rangi na stahili tofauti. Inaonekana kama soko la viatu vya mitumba au duka dogo la rejareja.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili, yenye muundo wa kipekee na madirisha makubwa, ina balcony yenye uzio mweusi, na inazungukwa na bustani iliopangiliwa vizuri yenye nyasi za kijani kibichi na mitende. Barabara ya kuingia kwenye nyumba imetengenezwa kwa matofali ya kahawia.

Jengo refu la ghorofa, lililopigwa picha kutoka chini likinyooka kuelekea chini. Jua linaonekana kuangaza sana, na kuna mawingu meupe yaliotawanyika kwenye anga la blue . Matawi ya mitende yanaonekana yakining'inia mbele ya jengo. Yakiongeza uzuri wa mandhari.

Sehemu ya duka kubwa, pengine duka la jumla au kuuza bidhaa za watoto. Ikiwa na rafu zilizojaa vinyango, michezo na bidhaa nyingine za watoto. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Sakafu ina vigae na kuna taa zilizong'aa juu zikiangazia eneo hilo.

Eneo la kuingilia kwenye duka kubwa. Kuna watu wachache wakiingia au kutoka na ishara ya entrance inaonekana wazi. Upande wa kulia kuna kibanda cha Spring Valley Coffee kinachouza kahawa. Sakafu ina vigae vilivyopambwa na kuna mwangaza mkali ndani ya duka.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa za elektroniki au maduka makubwa ambapo mashine za kufulia za chapa tofauti kama LG na TCL zimewekwa kwa ajili ya kuuza. Baadhi ya mashine zina viambatanisho vya bei mfano. Moja imeandikwa laki mbili thelathini na tisa eifu mia tisa tisini na tano ikionyesha gharama yake. Nje ya hapo kuna vijia vya wazi na rafu nyingine za bidhaa.